Huu ni mlango wa darasa uliochorwa kwa rangi nyekundu iliyong'aa. Juu ya mlango kuna maandishi yanayosomeka gredi ya sita c . Chini ya maandishi hayo kunaonekana kuwa mlango umeharibika. Maandishi hayo yameandikwa kwa maandishi meusi na mwalimu wa darasa hilo ni mwalimu Emoli.